Nguzo kubwa ya umeme wa msongo wa juu iliyosimama katika eneo lenye mimea. Nyaya za umeme zaonekana zikipita kutoka nguzo hii. Kuna mipira nyekundu iliyoning'inia kwenye nyaya mara nyingi huwekwa kama alama ya onyo kwa ndege.

Kituo cha umeme kikubwa, katikati kuna transfoma kubwa ya rangi ya kijivu, ime wekwa kwenye jukwa la saruji. Wafanyakazi wawili wanaonekana wakiwa wamevalia mavazi ya usalama, mmoja yuko karibi na transfoma na mwingine ameketi chini upande wa kulia

Nguzo ndefu za umeme zilzo simama katika mandhari ya jioni ama alfajiri , anga yaonyesha mchanganyiko wa rangi ya bluu na machungwa ikionyesha machweo. Mistari ya naya ya umeme inaonyesha kutoka nguzo moja hadi nyingine, chini kuna vichaka na mimea.

Sehemu ya kiwanda kikubwa ama kituo cha uzalishaji, kina mabomba mengi makubwa ya chuma yanayopita sehemu mbalimbali za jengo. Kuna muundo wa chuma na ngazi za ujenzi pamoja kuashiria kuwa huenda kuna ujenzi au matengenezo yanayoendelea.

Mafundi wa umeme wakiwa kazini kurekebisha nguzo za umeme. Mmoja amepanda ngazi ndefu ya machungwa na yuko juu kwenye nguzo akifanya kazi kwenye nyaya. Mwengine yuko chini akimsaidia. Wote wamevalia sare za buluu helmeti nyeupe.

Mtambo mkubwa wa kuchimba mafuta umewekwa katika eneo lenye milima na mandhari kame. Kuna majengo kadhaa madogo yanayoonekana kama makaazi ama ofisi za wafanyikazi. Vifaa vingine vingi vinahusiana na shughuli za uchimbaji. Inaashiria mradi mkubwa wa nishati unaoendelea.

Nguzo kubwa za umeme wa msongo wa juu iliyotengenezwa kwa chuma imesimama imara dhidi ya anga lenye mawingu meupe na blue .Chini ya nguzo kuna mazingira ya kijani kibichi yenye miti midogo na vichaka. Kwa mbali karibu na msingi kuna twiga anayeonekana akichungulia.

Kituo cha kusambaza umeme chenye nguzo kubwa za chuma zinazobeba nyaya za umeme na transfoma mbalimbali. Kuna mistari ya umeme inayounganisha vifaa tofauti. Chini kuna utepe wa manjano uliowekwa kuzunguka eneo hili, ikiwezekana kwa ujali ya usalama.

Kituo kikuu cha umeme wakati wa usiku ama jioni. Anga linaonekana kuwa na rangi ya blue iliyokolea. Miundo mingi ya chuma ya minara na nyaya za umeme zinapita juu. Kuna majengo madogo meupe na viaa vingine vya umeme vilivyopangwa chini.

Mtambo mkubwa wa kisasa wa kuzalisha umeme wa jotoardhi ukiwa umewekwa katika eneo la mazingira ya asili yenye vilima na miti. Jengo kuu la mtambo linaonekana katikati likitoa moshi kutoka pande zake.

Kiwanda kikubwa kinachotoa moshi mweupe kikiwa kimezungukwa na mandhari ya milima na mimea. Jua linazama nyuma yamilima likitoa mwanga wa dhahabu angani. Kuna mabwawa ya maji na miundombinu mingine ya kiwandani. Yaonekana kama kituo cha kuzalisha nishati pengine cha jotoardhi ama umeme.

Mtazamo wa angani wa bwawa la maji lenye maji ya rangi ya kahawia na miundo mbinu mikubwa ya umeme, kuna kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye guzo nyingi za chuma na nyaya karibu na bwawa kuna barabara na majengo machache eneo njiani laonekana kuwa kame na lenye miti michache.

Eneo la makazi duni linaloonyesha wingi wa nyumba zilizojengwa kwa mabati na mbao. Zimejengwa karibu sana na mto wenye maji machafu yenye rangi ya kahawia ikionyesha uchafu mkubwa. Watoto kadhaa waonekana wakicheza na kuzunguka karibu na kingo za mto.

Kundi la swara wakichunga chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi yasiyo na majani mengi kutokana na ukame au msimu wa kiangazi. Mazingira iko na nyasi zilizo kauka na miti mingi kwa umbali.

Mamba mkubwa aliyelala kwenye nyasi karibu na maji aonekana kuwa na rangi ya kijivu hudhurungi na amejilaza kwa utulivu. Karibu naye kuna mawe machache na udongo na mto ama bwawa likiwa mbele. Mazingira yana miti michache na nyasi ikionyesha eneo la wazi ama hifadhi ya wanyama.

Mwanamke aliyesimama karibu na vyungu vikubwa vitatu vya kupika. Vyungu hivi vinaonekana kutumiwa kupikia kwa wingi. Labda katika jiko la shule, hospitalini, ama kwa ukahawa. Ukuta wa nyuma umewekwa vigae vyeupe na sakafu yaonekana kuwa na saruji.

Kundi lawachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwaani. Wanapiga ngoma na kuvalia mavazi maalum yenye manyoya. Jukwaa lina rangi ya kahawia na nyekundu. Viti vya kijani vimewekwa kwa ajili ya watazamaji.

Nyani mwenye manyoa ya kijivu aliyeketi chini. Aonekana akishikilia kipande cheupe cha chakula au takataka mikononi mwake. Aashiria kana kwamba anataka kukila. Kando yake kuna rundo la majani ya kiajani kibichi.

Mfereji mkubwa uliojaa uchafu wa taka zikiwemo chupa na mabaki mengine unapita katikati ya eneo lenye shughuli nyingi za watu. Watu wengi waonekana wakiwa wamesimamaama ama kuketi Karibu na mfereji huo.

Impala wawili wakiwa wamesimama kwenye nyasi ndefu. Mmoja ana pembe kubwa na mwingine mdogo nyuma yake. Nyuma kuna gari za watalii likiwa na watu wawili wanaoangalia wanyama hawa. Mandhari ni sehemu ya mbuga ya wanyama ikiwa na nyasi ya kijani kibichi.

Mwanamke anatembelea kando ya matakataka. Nyuma yake kuna makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na vifaa visivyo vya rasmi ya juu. Ni makazi ya vibabda, mazingira yanayoonekana kuwa machafu na yenye uchafu wa mazingira.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na toroli iliyobeba matanki mengi ya plastiki ya bluu na manjano. Yawezekana yanajazwa maji ama kusubiria. Matanki mengine yamepangwa chini karibu na yeye. Yaashiria shughuli ya kusafirisha ama kuuza maji.

Kundi la watu wanaofanya mazoezi ya mwili katika bustani kubwa la wazi lenye miti mingi. Wamelala kwenye mikeka yao wanafuata maelekezo ya mkufunzi aliyesimama mbele yao. Mandhari ni ya kijani na inavutia.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevaa fulani za rangi za kijani kibichi zinazong'aa. Wanasafisha mkondo wa maji uliochafuliwa sana. Mbele, mwanaume mmoja anatumia kifaa chenye mpini mrefu kukasanya taka kutoka kwenye maji meusi na machafu.

Daraja refu la reli ambalo laonekana kuwa sehemu ya reli ya kisasa ya SGR nchini kenya. Limejengwa juu ya nguzo nyingi za zege likipita juu ya ardhi tambarare yenye nyasi na vichaka. Muundo wa daraja waonekana imara na wa kisasa ukiwa na ulinzi wa chuma kando kando ya njia ya reli.

Ufuo wa bahari wakati wa maji kubwa. Mchanga mweupe u wazi na sehemu ya maji imebaki imetuama. Anga ni la rangi ya bluu iliyo safi na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Kundi la watu wa jamii ya wamaasai, wengi wao wamevalia shuka zenye rangi nyekundu na zambarau. Wamesimama kwenye duara kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Katikati kuna watoto na wanawake. Wanaume wengi wameshika vijiti na rungu zao. Kuna mgeni mmoja wa asilia ya Kiasia.

Mandhari pana ya asili yenye mimea mingi ni eneo la kisavana lililo na miti michache iliyotawanyika na vichaka vingi vya kijani kibichi. Ardhi ina mwinuko mdogo na kuna bonde. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha hali ya hewa ya jua kali.

Kundi la wanaume watano wakiwa ndani ya mto wenye maji mengi machafu wanashiriki katika zoezi la kusafisha mto. Wamevalia nguo za kawaida na baadhi wamevaa buti za mvua. Waonekana wakivuta na kukusanya taka hasa mviko mieusi kutoka ndani ya maji.

Twiga mmoja amesimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Kuna vichaka na nyasi ndefu. Ana madoa ya kahawia na meupe na anatizama moja kwa moja kwenye kamera.

Bwawa la maji lenye majani mengi yaliyoelea usoni. Yaonekana kuwa na rangi ya kahawia ama kijani kibichi. Mti mkubwa uliokatika umeanguka na unaning'inia juu ya maji huku nusu yake ukiwa umezamia ndani ya bwawa.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakiwa jukwaani katika ukumbi mkubwa. Wamevalia mavazi ya asili yenye rangi ya machungwa na michirizi ya chui. Baadhi yao wana mapambo ya manyoya meupe kichwani.

Hiki ni kizuizi cha mto. Maji mengi ya kahawia yanatiririka kwa kasi na kuunda maporomoko madogo. Yanaonekana kuwa na matope yakiashiria kuwa labda kumetokea mvua kubwa au mafuriko ya hivi karibuni.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko ambapo mto umejaa maji machafu na takataka zimetapaka kila mahali. Watu wawili waonekana wakijaribu kusafisha ama kuondoa vitu vilivyokuwa vimebebwa na maji. Mmoja amevalia mavazi ya kijani kibichi na mwingine yale ya blue . Wote wako chini ya mti.

Ndege mweupe akiwa amesimama ndani ya maji ana miguu mirefu miekundu na mdomo mrefu wenye umbo la kijiko. Unaonekana kuwa mwekundu karibu na kichwa. Ndege huyu aonekana akichunguza maji labda kutafuta chakula. Rangi nyeupe ya manyoya yake inang' aa jua na picha yaonyesha uwazi wa kutosha.

Ndege wawili na mamba mmoja kwenye maji yenye kina kifupi ikiwemo ni mtoni. Ndege mmoja anaonekana kama korongo wa njano. Amesimama katikati ya maji huku akitafuta chakula. Mwingine akiwa mbali kidogo. Mamba anaonekana ametulia.

Eneo kubwa lajaa takataka, watu kadhaa wengine wakiwa wamevaa fulana za rangi ya kijani linalong'aa, wanaonekana wakifanya kazi katika mazingira haya machafu.

Treni ya kisasa ya SGR ina rangi nyekundu, nyeupe na njano. Inapitia juu ya daraja refu la reli. Inaonekana kuwa ndefu ikiwa na ingini mbili au zaidi zinazofanana. Daraja limejengwa kwa nguzo imara za saruji. Chini ya daraja kuna mandhari ya kijani kibichi yenye vichaka na miti.

Bomba kubwa la maji la rangi ya kijivu ikivuka mkondo mdogo wa maji yenye matope. Lina viungio vikubwa vyeusi. Kwa nyuma kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya makazi ama karibu na makazi.

Mandhari yaliyo na mchanganyiko wa wanyama pori na jijini. Punda milia wawili wamesimama kwenye nyasi kavu. Wanaonekana kusuguana wakionyesha urafiki. Nyuma kuna anga la buluu lililojaa mawingu yanafunika safu ya milima.

Kundi la wanaume ambao wengine wamevaa sare na kofia za usalama wakiwa wamesimama karibu na shimo kubwa ardhini. Ndani ya shimo mna wanaume wameinama na kushika baba kubwa la maji ama gesi. Yaonekana wafanyikazi wanakarabati miundombinu iliyo chini ya ardhi.

Pundamilia wawili wanala nyasi ndefu. Kando kuna jiji kubwa lenye majengo marefu yakionekana. Anga ni bluu safi na lina mawingu meupe machache. Yaashiria utofauti wa kipekee wa kenya ambapo wanyamapori wanaishi karibu na maeneo ya mji.

Kundi la mbuni wanne wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi. Mandhari ya jiji yenye majengo marefu yaonekana kwa mbali. Anga lina mawingu meupe. Ni taswira ya kawaida ya maarufu ya hifadhi za kitaifa ya Nairobi.

Kundi la wachezaji wa sarakasi wakiigiza ndani ya ukumbi mkubwa. Wamevaa mavazi enye michirizi ya wanyama na wameunda piramidi ya binadamu. Mmoja amesimama kwa mikono juu.

Mandhari ya makaazi yaliyojengwa lisilopangwa na paa za mabati yaliyokauka na kutu, zimebanana sana na miti michache yaonekana katikati ya makaazi haya. Baadhi y majengo marefu yenye kuta za mawe na sementi yaonekana kwa umbali juu ya milima.

Mazingira ya makazi duni yaliyojengwa kwenye kilima yana nyumba nyingi za mabati ya kutu. Zimepangwa kwa namna isiyo rasmi zikipanda juu ya milima na kuonyesha msongamano mkuu.

Shughuli nzito za uhandisi ambapo wafanyakazi wanatengeneza bomba kubwa la maji ama ngezi. Bomba hilo ni kubwa la kijani kibichi linalopita kwenye ardhi iliyochimbwa. Wamevalia sare za kazi na wako karibu na bomba hilo wakifanya kazi ya kukarabati.

Mwanaume aliyevaa mavazi ya kijani kibichi na kofia ngumu ya rangi ya chungwa akikusanya taka kutoka kingo za mto. Ameinama na ameshika mfuko wa taka. Anaonyesha shughuli za usafishaji.

Tembo mdogo akiwa na rangi ya kahawia nyepesi anatambea kwenye ardhi yenye vumbi, ana masikio makubwa yaliyo wazi na mkonga wake umepinda chini, aonekana kuwa katika mazingira ya asili pengine hifadhi ya wanyama ambapo udongo unaeza kuwa na madini unayo mpa rangi hii

Mbuni mweusi amelala Kwenye nyasi kavu huku akitaga mayai mengi meupe yanayo mzunguka. Mayai yameenea chini yakiashiria kiota chake. Mandhari ya nyuma ni tambarare yenye nyasi na miti michache. Anga yaonekana wazi ikionyesha mazingira ya kiasili.

Hili ni eneo lililoathiriwa vibaya namafuriko. Nyumba zilizojengwa kwa mabati na matope zimeharibiwa na baadhi zikaanguka. Mtu mmoja aonekana kando ya mto akijaribu kuokoa kitu ama kusafisha. Anga laonekana lenye mawingu.

Simba jike aliyekaa katikati ya nyasi ndefu zilizokauka akiangalia upande wa kulia. Rangi ya manyoya yake ni ya kahawia iliyokolea ikiendana na mandhari ya asili.

Pundamili mmoja aliyesimama kwenye eneo la kijani kibichi lililofunikwa na majani madogo na mimea. Ana rangi ya kahawia, dhahabu na tumbo jeupe na ana pembe ndogo zilizo na ncha kali. Nyuma kuna miti na vichaka vyenye majani mengi vikiashiria mazingira ya msitu ama kichaka.

Bomba kubwa la bluu likiwa limeinuliwa na mashine nzito ya ujenzi. Bomba linaonekana kuwa sehemu ya mradi mkubwa wa miundo mbinu kama vile bomba la mafuta, gesi au maji. Fundi ama mwendeshaji wa mashine aonekana ndani ya chumba cha udhibiti cha mashine akiangalia shughuli hii.

Eneo la ujenzi ambapo uchimbaji wa mfereji unafanyika kando ya barabara kwa miundombinu ya kusafirisha maji safi au maji ya takataka, kuna ukuta mkubwa wa matofari na kwa upande mwingine mchanga uliochimbwa umewekwa.

Jumba la kumbukumbuku la kitaifa la Kenya na sanamu ya Jomo Kenyatta mbele. Lina rangi ya njano na nguzo na sanamu inayoelekeza juu. Eneo lina watu wengi na bustani likiashiria shughuli katikati wa mji wa Nairobi.

Simba wawili wa kiume katika mazingira ya wazi kwa hifadhi ya wanyama. Mmoja amesimama akitoa sauti kubwa huku mdomo wake ukiwa wazi. Manyoya yake ya shingo ni mengi na yana rangi ya kahawia wa pili ameketi chini karibu naye aki onekana mtulivu.

Nyati aliyesimama nyuma ya usio wa nyaya na nguzo za mbao. Ana rangi nyeusi na pembe zilizojipinda. Upande wa kuria kuna chombo cha mbao kinachofanana na kibanda cha kulishia wanyama.

Mto wenye maji machafu ya udongo mwekundu ukitiririka kwa kasi katikati ya makazi. Pande zote za mto kuna uchafu mwingi na taka zilizotupwa ovyo zikionyesha athari za mafuriko ama mvua kubwa. Majengo yaliyojengwa vibaya yaonekana kwa mbali juu ya kilima huku kukiwa na jia nyembamba za udongo na mimea.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi. Iko na matatu kadhaa vilivyopakwa rangi za kuvutia vikiwa vimeegeshwa kando. Matatu ya mbele ina rangi ya blue na michoro ya kipekee huku abiria wakionekana wakishuka na kupanda. Watu wanatembea kwa miguu kando kando.

Barabara iliyo na magari yanayoelekea pande tofauti. Kuna msongamano wa magari na barabara yaonekana kuwa na maji kidogo labda kutokana na mvua. Upande wa kushoto kuna miti mingi na mandhari kuwa na ukungu kidogo.

Matatu iliyopakwa rangi nyeusi, ya machungwa na ya kijivu lina michoro mingi na maandishi mbele na kando. Mlango wa abiria umefunguliwa na mwendeshaji kondakta amesimama mlangoni.

Maeneo ni ya mjini kutokana na aina ya matatu na majengo. Gari la abiria limeandikwa team pertition likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanatembea kando, kuna majengo marefu pande zote za barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa ni Nairobi ambapo kuna magari ya abiria ya aina ya matatu. Upande wa kulia kuna umati wa watu wakitembea kando. Upande wa kushoto kuna matatu nyingine iliyopakwa rangi ya kuvutia. Miti yenye maua ya waridi yaonekana nyuma.

Basi la abiria lililo na mapambo mengi yenye rangi angavu na maandishi ya kidini kwa dirisha. Watu wanaonekana wakipanda kwenye basi, mmoja akishikilia begi nyeupe. Anaonyesha shughuli nyingi za usafiri wa umma katika eneo la mji.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yanayopita. Juu ya barabara kuna daraja la watembea miguu lenye rangi ya njano. Kuna lori la njano lenye tenki nyekundu katikati ya picha. Watu waonekana wakitembea kando na juu ya daraja.

Bango jeupe lenye namba kubwa nne nyekundu kwa upande wa kushoto . Upande wa kulia kuna orodha ya majina ya maeneo kadhaa mjini Nairobi yakiandikwa kwa rangi tofauti . Nyuma ya bango kuna jengo refu la njano na anga nyeupe.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara kuu. Aina mbalimbali ya magari yakiwemo malori, mabasi, matatu na yale madogo ya kibinafsi. Watu pia wanaonekana wakivuka wakitembea kando kando. Upande wa kulia kuna miti mingi ya kijani kibichi na uzio huku nyuma zikionekana majengo ya makazi yaliyopanda mlima.

...bara iliyona shughuli nyingi huku imejaa magari ya abaria huenda mjini Nairobi. Mabasi madogo na matatu yamewekwa kando yakisubiri abiria. Juu ya baadhi yana mabango yanayo onyesha kwenye Nyeri ama Nakuru. Inaonyesha njia ya usafiri.

Basi ndogo maarufu matatu likiwa limeegeshwa kando ya barabara iliyo na shughuli nyingi. Linaonekana kuwa eneo la shughuli za usafiri wa umma. Mandhari ya nyuma yana majengo yanayoashiria jiji.

Nyuma ya matatu, gari la abiria la umma lililopambwa kwa rangi za kuvutia za blue , njano na nyekundu. Juu yake kuna bango refu lenye orodha ya maeneo mengi ikiashiria kuwa ni kituo cha mabasi. Watu kadhaa waonekana wakitembea karibu na matatu hii.

Basi la abiria hapa mjini Nairobi, Kenya. Watu wamesimama karibu nalo wengine wakipanda na kushuka. Pikipiki ya rangi imeegeshwa mbele ya basi. Nyuma mna majengo marefu ya jiji.

Bara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na basi ndogo la abiria maarufu kama matatu. Limeegeshwa kando. Matatu hili lina rangi ya kijivu na mistari ya machungwa na buluu. Namba ya usajili ni ya Kenya. Nyuma yake kuna majengo marefu, miti mikubwa na mabango ya matangazo. Watu wanatembea kando kando.

Magari mawili ya usafiri wa umma, yanayojulikana kama matatu nchini Kenya yameegeshwa barabarani. Mwanaume mmoja amevalia koti la bluu na suruali nyeusi amesimama karibu na matatu iliyo upande wa kushoto.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana kuwa barabara juu au ya viunga vya jiji la Nairobi. Kuna daraja kubwa la zege lenye kuta nefu za manjano upande wa kulia. Magari baribari yaonekeana humo ikiwemo basi kubwa la rangi ya chungwa.

Barabara kuu yenye magari yanayopita ikiashiria shughuli za usafiri. Upande wa kushoto kuna miti mingi iliyopandwa ikitoa mandhari ya kijani. Barabara ina njia mbili au zaidi za magari. Kulia kuna gari ndogo la mizigo na mtu anayetembea kando.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi ikiashiria eneo la biashara ama usafiri jijini. Kuna magari ya abiria aina ya matatu yaliyokuwa yameegeshwa ama abiria wanasubiriwa hasa matatu nyeupe yenye michoro ya kupendeza na mengine ya rangi ya fedha.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana kuwa jijini Nairobi kutokana na aina ya magari na majengo. Kuna foleni ya mabasi yakisubiri abiria na watu wanaotembea kando ya barabara kuashiria shughuli za kila siku za usafiri.

Basi la abiria nchini Kenya limepambwa kwa rangi na michoro angavu. Rangi kuu ni nyekundu na nyeusi na kuna maandishi mengi ya lebo mbalimbali. Ndani kuna abiria wanaoonekana wakiwa wameketi. Mmoja ameegemea dirisha.

Kunao msongamano wa magari na pikipiki. Mabasi kadhaa yamejipanga kando ya barabara. Pikipiki zinajaribu kupita katikati ya msongamano. Upande wa kushoto kuna majengo yenye ishara za kibiashara.

Mandhari ya mtaani yalio na shughuli nyingi yakiashiria msongamano wa mjini. Gari la matatu limepambwa kwa grafiti na mabango yenye maandishi. Milango yake iko wazi huku abiria wakiwa wameketi ndani.

Makutano ya barabara yenye magari na mabasi kadhaa. Kwaonekana kuwa na mvua kidogo. Basi la rangi nyekundu lilioegeshwa upande wa kulia na mabasi mengine nyuma yake. Kando ya barabara kuna mimea iliyopandwa.

Barabara iliyo na shughuli nyingi, liko na magari yanayopita na watu wanaotembea pembeni. Kuna bango kubwa la kijani katikati likionyesha muekekeo wa juja road.

Taa za trafiki zimewaka rangi nyekundu. Kuna magari ya aina mbalimbali kwa barabara, ikiwemo la kibinafsi, matatu, lori na basi. Kuna abiria mmoja aliyebebwa kwenye pikipiki.

Mfereji mrefu na mpana uliopandwa ardhini unafanana na mtaro uliyotayarishwa kwa ajili ya kuweka mabomba ama nyaya za chini ya ardhi. Sehemu ya mfereji ina maji kidogo yaliyotuama chini. Pembeni mwa mfereji kuna rundo la udongo uliotoka ardhini.

Mikono miwili ya mtu imekunjwa kama bakuli. Anapokea mkondo wa maji yanayotiririka kutoka juu. Maji yanamwagika na kuruka pande zote yakionyesha umuhimu wa maji kwa kunawa. Mandhari ya nyuma ni nyeusi ikifanya maji na mikono kujitokeza kwa uzuri.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma iliyoumbwa kwa simiti ambayo yameshatumika. Mengine yaonekana kuwa na kutu na udongo yamepangwa juu ya kila moja karibu na miti na mimea. Yaonekana kuwa sehemu ya ujenzi.

Duka la kibiashara linalouza bidhaa za baridi kama vile maji yaliyosafishwa na ice creamu . Katikati ya duka kuna mlango wa kioo na madirisha yenye mabango makubwa. Nje ya duka kuna mabango mengine yanayotangaza ice creamu na picha mbalimbali. Kuna mabango yanayohusiana na chapa za maji iitwayo Aqua.

Duka ndogo la kuuza maji yaliyosafishwa. Kwenye dirisha kuna matangazo mbalimbali. Ndani kuna chupa za maji zilizopangwa na mashine za kusafisha maji. Mlango una fremu ya rangi nyeupe na kuna ngazi mbili ndogo za matofali ya rangi ya kahawa zinazoelekea dukani.

Eneo la ujenzi lililochimbwa sana limejaa udongo na matope. Yaonekana kuna mabomba kadhaa na nyaya zilizozikwa zikionekana kutoka ardhini. Nyuma kuna majengo ya ujenzi yasiyokamilika. Upande wa kushoto mtu mmoja aonekana akitembea.

Rundo la mabomba makubwa ya chuma yaliyolazwa kwenye ardhi yanaonekana kuwa ya zamani na yenye kutu kidogo na baadhi yana miungio mikubwa iliyokuwa imeunganishwa na bolti, huenda yanatumika kwa miradi ya ujenzi.

Mwanamke amevaa fulana ya rangi ya kijani inayong'aa, ameweka miwani kwa kichwa, amekusanya maji yanayotoka kwenye bomba, ako katika eneo la wazi na watu wengine wengi wamekusanyika nyuma yake.

Tanki la maji au la kumiminika lenye umbo la silinda. Limepakwa rangi ya kijivu likiwa limewekwa juu ya trela ndogo yenye magurudumu mawili. Trela hiyo imejaa kutu na yaonekana kuwa ya zamani. Nyuma kuna uzio wa waya na mashamba makubwa ya kijani kibichi.

Maporomoko madogo ya maji yanayotiririka juu ya miamba. Yanang'aa na pofu yakitengeneza mandhari yenye nguvu. Chini ya maporomoko kuna mawe mengi makavu na machanga. Nyuma kuna mimea na miti ya kijani kibichi. Ni mandhari ya asili inayovutia.

Kapi ya maji ya chuma yenye mpini wa rangi ya manjano imeunganishwa na mabomba mawili meusi yenye viungio vya bluu. Mfumo huu wa mabomba umewekwa juu ya kipande cha mbao.

Ujenzi na kazi ya miundo mbinu inayoendelea. Kuna mfereji mkubwa uliochimbwa ardhini ukionyesha mabomba makubwa na madogo yaliyowekwa chini. Bomba kubwa la rangi nyeusi limefunikwa kwa sehemu na nyenzo nyeupe. Mandhari ya nyuma yaonyesha jengo na vizuizi vya usalama vya rangi ya machungwa.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika yametupwa ama kuwekwa kando ya barabara yenye nyasi. Yamefunikwa na kutu na yanaonekana kuwa yamechoka. Ni kama yametumika kwa miundo mbinu labda ya maji ama mafuta.

Eneo lililowazi lenye udongo uliotolewa kuashiria shughuli za ujenzi na uchimbaji. Kuna mtaro mrefu uliochimbwa na maji machafu yamekusanyika ndani. Kuna mabomba ya kijani kibichi yanayoonekana. Nyuma kuna majengo machache, miti na nguzo za umeme na mawasiliano.